Daktari bingwa wa magonjwa ya meno akiwa pamoja na msaidizi wake wa kike, akiendelea kumkagua mgonjwa ili kumpa matibabu stahiki, kulingana na uhitaji wake kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa na vya kitekinolojia.

Kundi la watu wakiendeleza kampeni ya kupanda miti, wakishughulikia zoezi hilo kwa kupanda miti ambayo inatarajiwa kuleta hewa safi na mvua. Zoezi hili ni muhimu kwa ajili ya kulinda mazingira na kuchangia katika afya ya jamii kwa ujumla.

Kuweka mikakati na njia madhubuti na maalumu itakayosaidia kutupa takataka na utunzaji ili kuzuia madhara yatakayotokana na taka hizo

Jambo la kutunza mazingira ni jambo muhimu kwa kuzingatia afya ya viumbe hai, kuchoma takataka kwa njia zisizokuwa rasmi kumepelekea kwa kiwango kikubwa mazingira kuwa kwa viumbe hai.

Wataalamu mbalimbali wa afya wakiendelea na upasuaji kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kitekinolojia ya hali ya juu, ili kuweza kuhakikisha wanampatia mgonjwa huyo matibabu stahiki bila kukosea kitu chochote katika upasuaji wao huo.

Kundi la wataalamu mbalimbali wa afya wakikusanyika katika kituo cha kutolea huduma muhimu ya afya kwa jamii, wakionyesha tabasamu na bashasha katika nyuso zao. Tayari kwa kuweza kuwapokea wagonjwa na kuwapatia huduma stahiki.

Wataalamu wa huduma muhimu ya afya, wakiendelea na zoezi la kuwapaitia wagonjwa matibabu kwa kuwatembelea na kuwafikishia huduma hiyo muhimu, karibu zaidi ilikuweza kuwasaidia wale wenye uhitaji.

Madaktari bingwa wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji chumba ambacho kina vifaa vya kisasa na kitekinolojia, wakiendelea na zoezi la upasuaji kwa umakini wa hali ya juu ili kuokoa maisha ya mgonjwa huyo.

Mtaalamu wa huduma muhimu ya afya akiendelea na zoezi la kuwapatia wagonjwa matibabu, kwa kuwatembelea na kuhakikisha huduma hiyo inamfikia kila mmoja akiwa wodini hapo hospitali, kwa ukaribu zaidi ili kuweza kusaidia wale wenye uhitaji.

Kundi la watu lenye mchanganyiko wa wanawake kwa wanaume pamoja na watoto. Wakiwa na furaha ikionesha hali waliyokua nayo na kuhamasisha yale yanayosaidia kuchunga afya ya akili na uwezo wa kifikra kwa kila mtu na jamii kwa ujumla.

Wamama mbalimbali pamoja na watoto wao wakiwa wamekusanyika katika kituo cha afya kwa ajili ya kupata matibabu ya watoto wao. Jambo hili ni muhimu ili kuhakikisha watoto wanakuwa katika mazingira salama, yenye kuimarisha afya zao na akili kwa ujumla.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa kutumia uoto wa asili pekee, bila kuhusisha matumizi ya kemikali ya aina yoyote katika utengenezaji wake, zikiwa tayari zimekwishatiwa katika vifungashio maalumu, vilivyotengenezwa kwa ajili ya kazi hiyo. Matumizi ya dawa hizi ni muhimu na yanashauriwa kiafya kwa kuwa haihusishi matumizi ya kemikali katika utengenezaji wake.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwakutumia miti shamba na kuwekwa katika vichupa maalumu, zikiwa tayari kwa ajili ya kuweza kutumika katika shunghuli za matibabu, inasadikika dawa hizi za asili ni muhimu na zinatunza afya ya mtu bila kuacha madhara ya aina yoyote, kwani katika utengenezaji wake haihusishi matumizi ya kemikali ya aina yoyote .

Dawa mbalimbali za asili, zilizoandaliwa vizuri na kuwekwa katika vibakuli maalum tayari kwa kufanya zoezi la uandaaji wa dawa, itayotumika kwaajili ya matibabu mbalimbali hivyo, kuimarisha afya kibinadamu jambo hili ni muhimu sana la matumizi ya dawa za asili kwani imejiepusha na madhara yanayotokana na kemikali za kihospitali.